Hapa kuna Daktari pia kuna mama ambaye ameleta mtoto wake ambaye anaonekana kuwa ni mgonjwa ndo maana ameleta hospitali.

Hizi ni chungu ya mtu fulani anaonekana ni mganga. Hizi ni vitu watu wengi wanatumuia waganga ambao wanaelewa.

Hizi ni madawa, inaonekana imewekwa kwenye meza ili watu waeze kuona na kuelewa jinsi inavyofanya kazi. Hizi ni madawa inayopewa katika ugonjwa fulani.

Mama moja na mtoto moja, wanaonekana kuchota maji hapa inaonekana ni mahali hanyeshangi kila siku, kwa sababu, hawa watu wamekuja kuchota maji kwenye.

Hapa ni kwenye hospitali. Inaonekana ni hospitali ya kutibu mtu ambaye haezi sikia vizuri anatibu masikio kwa sababu naona daktari ameshika sikio la mama huyu.

Hizi ni madawa. Naona ziko mikebe moja, mbili, tatu. Inaonekana ni vitamini. Hizi dawa inaonekana inatumika katika mwilini za binadamu.

Hapa kuna mikebe. Mikebe mbili ya dawa. Pia kuna karatasi imeandikwa na maandishi fulani. Inaonyesha kua inatumika wakati fulani na kwa nini.

Huyu ni mtu ambaye anatembea kwenye jagwani. Inaonekana kuwa ni jagwani kwa sababu yamekauka pia wanyama wameweza kufa kwa kukosa maji na chakula.

Mkebe huu umeshikwa na daktari, inaonekana ni dawa ya kuitibu ugonjwa fulani, kwenye ugonjwa wa binadamu ambaye ni mgonjwa.

Mkebe huu inaonyesha ni dawa fulani ama inaonyeshwa inatumika katika mahali fulani, pia ndi hatari sana.

Hii ni dawa, inaonekana mtu ameweza kuitoa kwenye mkebe yake ili aweze kuimeza, inaonekana ni dawa ya ugonjwa fulani.

Hizi ni madawa zilizo kwenye mkebe moja, mbili, tatu, nne. Hizi ni picha za madawa na inaonyesha inatumika kwenye mwili za binadamu wakati fulani.

Hii ni njia au bara lami ambayo imebomoka tena sana kwa sababu ya kunyesha. Inaonekana maji yamekuwa mingi.

Daktari huyu anaonekana anaandika kitu fulani , daktari anaonekana alikuwa anatibu mtoto ameandika sasa dawa ayaefaa kutumikia kwa ajili ya ugonjwa wake.

Dawa hizi zinaonekana zinanatumika katika ugonjwa fulani, hasa kwa katika shambani inaonekana kuwa dawa hizi zinatumika na wakulima pale shambani.

Huyu ni mkulima, anaonekana kuweka dawa kwenye mazao mbegu yake kwenye shambani ili apate mazao mazuri.

Huku naona kuna daktari mmoja amevalia nguo nyeusi. Anaonekana kuwaelezea watu, jinsi ya kutumia dawa ambaye yeye anauza.

Hawa ni watu wawili, mwingine anaendesha pikipiki anaonekana kubeba vitu kwenye mitungi. Hapa inaonekana imenyesha kubwa sana kwa sababu maji yameenea hadi kwenye barabarani mahali pakupita.

Huyu ni mtu anaonekana kuzima moto sababu naona moshi mingi inatoka kwenye mashine ya huyu mtu.

Huyu ni mama anaonekana ameenda kwenye hospitalini kwa ajili ya kuzaa mtoto wake, bali anaonekana amezaa mtoto wake vizuri amemshika kwenye mikono huku inaonekana ni hospitali.

Hizi ni dawa zinaonyeshwa kutumika katika mwili yako fulani. Naonyesha kuwa nafanya kazi wakati gani pia information wa.

Mkebi hii inaonyesha ni dawa fulani ya ugonjwa fulani inaweza kuitibu mtu mgonjwa wa huu.

Hili ni chupa, mkebe fulani ambalo lina madawa ya ugonjwa fulani,. Inaonekana imewekwa ili mtu aweze kuelewe nama anavyofanya kazi.

Huyu mama anaonekana ako na furaha sana , ukiona vizuri amekaa kucheka, anaonekana anafurahia kazi anayefanya. Huyu mama anachota ,aji kwa ajili ya kufua nguo zake.

Hii ni chungu. Chungu hili linaonekana kutoa moshi hii hapa ndani pia naona vitu inaonekana ni ya mganga fulani hizi vitu ni ya mganga.

Hizi ni madawa zinazo, zinaonyeshwa kwa ajili ya watu wajue matumizi ya dawa hizi zinatumika saa ngapi.

Hao ni madaktari moja kwenye kushoto, mwingine kwenye kulia. Wote ni wanaume. Katikati ni mgonjwa amelala. Anaonekana kuumwa na meno au jino na anatibiwa.

Huyu ni daktari, inaonekana kashika mtoto, hapa ndani inaonekana kuwa ni hosiptali, mahali pa kuzalisha watoto na kuwachungia.

Hii ni mkebe ambalo linaonyesha dawa fulani la kumtibu ugonjwa fulani imeonekana imewekwa kwenye meza mtu anaweza kushika kwa wakati ni daktari.

Mtu anaonekana amelala kwenye kitandani ya hospitali. Mwingine inaonekana ni daktari huyu mtu anaonekana anaumwa na mguu kwa sababu ameshika mgongo wake.

Mtu wa bodaboda, mwingine ni muuzaji wa vitu fulani kwenye njia, anaonekana kaelezwa vizuri ambavyo ataweza kuitumia vitu hizi ambayo anataka kuinunua.

Huku inaonekana ni darasani pale mbeleni inaonekana ni mwalimu. Anaonekaana kufunza watoto nji fulani yenye karatasi amepea watoto.

Hii ni dawa. Yaonekana ni dawa ya ugonjwa fulani ambayo imewekwa kwena zani ili watu waweze kuisoma na kuelewa ni dawa ya aina gani.

Katika picha hii naona madaktari moja, mbili, tatu. Pia katika picha hii naona mgonjwa ambaye amelala katikati ya madaktari wawili anaonekana anatibiwa hata hajali.

Katika picha hii naona wanaume wawili mmoja anaonekana ni daktari mwingine anaonekana ni mgonjwa, hapa naona daktari ni kama anamwuliza mgonjwa yeye anaumwa na wapi ili ajue atatibu aje.

Katika picha hii naona ni mahali kama kiwanja fulani watu wamekuja ili waweze kutibu watu kwenye kiwanja kubwa ili watu wengi waweze kuhuduria katika huduma hii, naona daktari anayemtibu mgonjwa.

Picha hii inaonyesha kuwa ni hospitali. Hapa ni mahali watoto wanapewa dawa na madaktari. Naona picha ambaye mtoto amedungwa sindano, anaonekana daktari anatibu mtoto vizuri.

Katika picha hii naona mkulima anayeweka dawa kwenye shamba lake pia shamba lake imewekwa kwin kwam vitu fulani mashambani. Anaonekana kufanya ukulima hatari.

katika picha hii naona machupa mengi inaonekana huyu ni mtu ambaye anafanya biashara ya kuuza hizi chupa ya maji, pia hapo juu naona vitu za dhamani, naonekana kufanya biashara ya kila kitu hapa ndani

Katika picha hii vizuri kuna dawa zenye ziko kwenye mikebe mbili, kuna siringi bado ya kutumia kuwatibu watu, inaonekana hapa ni hospitali, madaktari wanatumia hizi madawa, kuwapa watu.

Katika picha hii naona dawa fulani, hapa inaonekana au inaonyeshwa kuwa ni hospitali, hapa unaona vizuri kuna dawa fulani kuna sirinji ya kutibu watu, hapa ni hospitali.

Katika picha hii inaonyesha kuwa kuna watu wengi . Pia kuna mama mmoja ambaye amekaa kwenye kitanda ya kuzalisha watoto. Inaonekana huyu mama amekuja azalie akazaa mtoto siku yake.

Hii ni biashara ya mtu huyu mtu anafanya kazi ya kuuza baadhi ya vitu, anaoneka kuuza dawa ya kienyeji huyu mtu anafanya vizuri sana, pia amepanga kwa laini.

Katika picha hii inaonyesha ni kama kuna dawa fulani. Kuna mikebe moja, mbili, tatu, nne. inaonekana ni mikebe za kuweka dawa fulani za kutibu magonjwa fulani.

Katika picha hii tunaona nyumba moja, mbili, tatu, nne. Inaonekana kua imenyesha kubwa sana hadi maji yameenea mahali kokote ,inaonekana yamejaa kwenye manyumba hizi. Inaonekana kuwa mvua hii ilinyesha kubwa sana ndo maana.

Huku ni kiwanja kubwa ambao watu wamehudhuria iliwaweze kupata matibabu, fulani kutoka watu wa hospitali fulani, anaonekana kuwa wanatibiwa kwenye uwanja kubwa.

Huyu ni daktari, daktari anaonekana kubima dawa fulani, inaonekana kuwa kuna mgonjwa ambaye anataka kumtibu kwa sababu hii anabima dawa vizuri ukiona anafanya biashara yake vizuri.

Katika picha hii naona watu wa moja mbili tatu wanaonekana watu watatu, wawili ni daktari, moja mwenye katikati ya wanawake wawili ni mgonjwa anaonekana kuumwa na macho au jicho.

Ktika picha hii naona ni hospitali, pia naona mwanaume na mwanamke, hapa inaonekana ni mahali watoto wanazaliwa na kutibiwa, anaonekana daktari huyu.

Hapa ukiona kuna dawa fulani imewekwa kwenye mkebe, pia unaona utaratibu za kufuata wakati wa kumeza au wakati wa kutumia inaonekana kuwa huku ni hospitali.

Katika picha hii kuna daktari huyu daktari anaonekana kumtibu mtoto, aliye zaliwa, hii picha inaonyesha hapa ni.

Huku hii picha inaonekana ni watu wanaoweka fire extinguishers hizi ni vitu za kuzima moto wakati imelipuka mahali fulani, hawa watu wawili wanaonekana kuwapandisha kwenye gari hilo.

Katika picha hii naona wanawake wazuri, wawili, inaonekana kuwa, anaonekana wanatoka kampuni ya stima, kwa sababu gari linao ukiona vizuri imeandikwa kwa.

Katika picha hii naona vitu inaonekana kama ni ya mganga. Hizi vitu, kwa sana sana mtu anayetumia ni mtu mkanga wa kienyeji.

Katika picha hii naona daktari wawili moja kullia moja kushoto katikati Yao Kuna mgonjwa ambaye amelala anaonekana anatibiwa Kwa chini kuwa ahuwa na meno au jino.

Katika picha hii naona watu wawili moja anatoka kabla ya huyu masaai anaonekana kutipiwa Amina hospitali kutipiwa inaonekana kudukwa sindano hili awese apone kea ugonjwa alikuwa nayo.

Katika picha hii naona daktari hii picha inaonyesha kuwa hapa ni hosipitali kwasababu naona mama ambaye ameleta mtoto aweze kutibiwa naona pia daktari anafanya kazi yake vizuri anampea mtoto dawa kupitia mdomo kwa utaratibu sana mama pia.

Katika picha hii, inaonekana kuna mkebe , nmdani ya mkebe, kuna madawa fulani zimewekwa ndani. Pia kwa mkebe hii imeandikwa matumizi ya dawa hizi inatumika mahali fulani kwenye mwili.

Ktika picha hii naona mwanaume mmoja, mwanaume huyu anaonekana yeye ni mganga, amevali vitu la uganga, pia dawa anazozishika zinaonekana ni za mganga.

Picha hii inaonekana ni watu anaweka maji Kwa mtungi ukiona vizuri Kuna mitungi moja, mbili, tatu tano sita ambazo zimewekwa maji tayari inaonekana pia

Huyu anaonekana ni mganga kwa sababu vitu ambazo anazitumia ni waganga pekee yao wanatumia hakuna mtu mwingine anatumia.

Huyu ni mama anaonekana ako kwenye hosipitali, anadungwa shindano na dakitari. Anaonekana alikuwa mgonjwa ndio maana anaweza kuhudhuria hosipitali.

Hapa inaonyesha kuwa ghorofa au nyumba fulani hapa imebomoka, hawa watu wanashangaa kuwa nyumba imebomoka kwa sababu gani.

Hapa ni hospitali, kuna mgonjwa moja amelala kwenye kitanda huyu mgonjwa ni mama pia daktari anamhudumia ni kama anaumwa na jino au meno. Huyu mama pia ni daktari.

Mtu huyu anaonekana kuwa ni mgonjwa kwa sababu hapo kwa mkono wake wa kushoto anaonekana kama ameumia pale kichwani amefungiwa bendeji ameonekana kuumia pia.

Hapa ni kwenye hospitali, mahali pa wamama wanazalisha watoto wao, pia kuna daktari mwanaume anakuja kuizunguka kuona kama Kila kitu inaendelea vizuri.

Hapa ni ofisi, inaonekana ofisi pale hosiptali, hapa naona mahali mtu anaongojea kuitwa na daktari, hapa inaonekana wa kutibu meno.

Hapa ni mtu, dakitari anaonekana ako kwenye maabara, anaonekana kafanya utafiti wa dawa fulani.

Huu ni mjengo wa msalani. Inaonekana imejengwa msalani mbili kwa ajili ya watu hawaweze wasitumie misitu.

Hizi ni vifaa vya mtu ambaye anafanya kazi ya uganga. Izi vifaa inatumiwa sana na waganga wengi.

Hapa ni kwenye hospitali. Naona daktari ambaye anaonekana kumtibu mwanaume ambaye anaonekana kuwa yeye ni mgonjwa ndio maana ameweza kuhudhuria hospitali.

Huyu ni daktari ameshikilia dawa kwenye mkononi wake, anaonekana kupima hizi dawa zenye ziko kwenye mkebe, anaitoa kwa ajili ya kuitumia.

Hapa kuna watu wamepiga foleni, mwenye anatibiwa anaonekana kuwa amezeeka, hapa kuna watu wanakuja kujipima ili kuzuia ugonjwa.

Hizi ni madawa, ni madawa za kienyeji anaonekana ni mtu ambaye anaweza kuitumika dawa hawa wanaelewa hizi vitu ni watu wa kienyeji.

Huyu ni dakitari, na anaonekana kupima dawa fulani, inaonekana kuna mgonjwa anapaswa kuitibu kwa sababu amepima dawa vizuri.

Hapa kuna mtu ambaye amewekwa rangi kwenye kidole, hapa inaonekana kuwa ni wakati wa kupiga kura kwa sababu kuwekwa rangi huu kwenye kidole ni wakati wa kura pekee.

Huyu ni mtu ambaye anafanya kazi ya kusafisha mizigo kutoka upande ingine hadi upande ingine kufuka baharini au mtoni pahali kuna maji.

Hapa kuna daktari, pia kuna mtu ambaye ameshikiliwa na daktari, anaonekana yeye hatembei yeye ni mlemavu ako na shida ya kutembea, kwa sababu naona kiti chake cha utembezi pale nawekwa kando inaonekana huyu ni ..

Huyu ni mtoto ambaye anaonekana kuwa ameshikwa na ugonjwa kwenye mwili wake wote sana. Inaonekana ni watoto wengi.

Haya ni madawa, madawa haya yanaonekana imewekwa kwenye chupa mzuri ambaye haiwezi shikwa na watoto wadogo inazuia.

Huyu ni daktari. Yeye anamtibu mgonjwa. Mgonjwa huyu amelala ili aweze kutibiwa. Anaonekana kuumwa na jino au meno kwa sababu daktari anaangalia kwenye ndani ya mdomo wake.

Hapa ni kwenye mahabara au ndani ya hospitali mahali madaktari wanamtibu watu wenye wako na shida ya macho, kwa sababu huyu anatumia kifaaa cha kona macho.

Hizi ni madawa zenye zimewekwa kwenye vyumba, hizi ni dawa zinaonekana kutumiwa na daktari wa kienyeji wa kijiji.

Hizi ni madawa zenye zimewekwa kwenye vyuba tofauti tofauti inaonyesha kuwa inatibu magonjwa tofauti tofauti kwa rangi yao.

Dawa hizi ni ya kutumia kwa ajili ya vitamin. Inaonyeshwa imewekwa ndani ya chupa yake, na njia ipasavyo na kwa njia mzuri.

Huyu ni daktari ambaye ako kwenye mahabara au mahali watoto wanawekwa wakati wa kuzaliwa au wanawekwa wakati wamezaliwa na kuwa na shida flani ya kimwili.

Hapa naona daktari ambaye anaonekana kueleza jambo fulani. Huyu anaonekana anaelezwa sewa ni mgonjwa kwa sababu ameweza kuhudhuria hospitali.

Hii ni dawa Albaa Mujarrabu. Inatibu maradi haya kuongeza mbegu. Kuondoa kanzi kwenye mume, kukupa hamu ya kumrudia tendo la ndoa.

Hapa ni kwenye hospitali mahali watoto wanatibiwa wenye wamezaliwa, Naona daktari mwenye ameshikilia mtoto pia kuna mama ambaye anaonekana kuwa alikuwa anazaa mtoto huyu.

Hapa ni kwenye hospitali madaktari wawili moja kushoto mwingine kulia, huyu amelala kwenye kitanda cha wagonjwa ni mgonjwa ambaye anaumwa na jino wa meno kwa sababu daktari wamepanua mdomo wake.

Hapa ni kwenye hospitali kwa sababu kando yake kwa daktari kuna kitanda cha wagonjwa pia daktari wamevalia nguo za udaktari kuaonekana anafanya kazi ya udaktari.

Hawa wawili kwenye kushoto na kulia inaonekana ni madaktari. Hawa ni madaktari ambao wanatibu ugonjwa, kwenye katikati yao wanaoneka kuumwa na jino au meno.

Hapa ni kwenye hospitali mahali watoto wanaletwa ili waweze kutibiwa. Naona daktari huyu anamtibu mtoto mama yake amemshikilia kwa hii mkono.

Hizi ni dawa zenye zimewekwa kwenye mikebe yake , imewekwa na kufungwa vizuri kwa ajili ya kuzuia isimwagike au watoto wasiwe wanachezea.

Hii ni dawa. Dawa hii imewekwa kwenye mikebe yake. Hapa inaonekana kuwa ni maabara ya kuiwekesha madawa.

Hapa ni hospitali, mahali watoto wadogo ambao wamezaliwa wanapimwa, wakona kilo ngapi. Hapa kuna daktari wawili na mtoto mwenye amewekwa mahali watoto wanalalia.

Hawa ni watu wamepanga foleni kwa ajili ya kupokea vifaa vya wasichana ambao wanatumia wakati wanaendelea kunyesha kwao.

Hapa kuna daktari pia mwenye ako kando yake inaonekana ni mgonjwa. Huyu ni daktari wa kutibu macho au jicho kwa sababu mgonjwa huyu amepeana jicho lake.

Hapa ni hospitali. Hospitali. Hapa ni kwenye mahabara. Inaonekana kuwa ni mahali pa kuchinja watu ambao wanaumwa na mahali pa kuchinja.

Hapa ni mahali jangwani. Inaonekana kuwa ni jangwani kwa sababu imekauka. Mti moja inaonekana imekauka, mawe ni mingi. Hakuna mahali inaonekana kuwa ilikuwa inanyesha.

Katika picha hii naona Daktari anahudumia huyu mgonjwa anaonekana kumwa na jino au meno kwa sababu daktari anafunga mdomo wake kumaanisha ako na shida kwenye mdomo wake.

Hapa ni kwenye hospitali, kwa sababu mmoja apo ni daktari, amevalia mask kwenye mdomo wake ,mwingine ni mgonjwa anaonekana kuumwa sababu amelala kwenye kiti cha wagonjwa.

Hapa inaonekana kuna madaktari na watu ambao wameweza kuhudhuria ili waweze kuwapa jambo fulani hukuzu ugonjwa ambao inayoenea.

Huyu ni mkulima anaweka dawa kwenye mimie yake, anaokana kapenda mkulima anatia bidi kwa sababu mimiea yake imemea kwa njia nzuri sana.

Hawa ni watoto wanao kula mahindi wanaonekana wamekulaa mahindi hii kwa muda sana

Hapa ni kwenye hospitali . Daktari huyu anamtibu mgojwa ambaye amakalia kwenye kiti cha wagojwa . Anaonekana anaumwa na jino au meno . Kwa sababu Daktari anaangalia kwenye meno yake ndani ya mdomo wake.

Kweli ni tangi kubwa ambalo limewekwa juu imechengewa hili iweze kukaa pale bila kuaribiwa na kitu fulani.

Huyu ni mzee, anaonekana kuwa ni mzee kwa miaka yake. Anaonekana amekuja kutibiwa, kumaanisha alikuwa mgonjwa. Hapo kando yake ni daktari.

Hapa ni kwenye maabara, ni maabara ya hospitali kwa sababu kuna madawa ya kutibu watu ambao wako wagonjwa, madawa ni mengi mno.

Huku kuna mzungu na kuna mwafrika, mwafrika yeye ni mwanamke, mzungu yeye ni mwanaume ,kando yake kuna manyumba ambazo zimejengwa, zimejengwa isiyo kwa hali ya sasa.

Hapa inaonekana imenyesha sana, kwa sababu maji yameenea mahali popoote kwenye uwanja huu.

Hapa ni kwenye hospitali la wanawake kuzaa watoto wao. Daktari wawili wanaonekana kuwashika watoto wawili kumanisha huyu mama amezaa watoto wawili.

Hapa ni hospitali mahali watoto wanaweza kutibiwa kwa sababu daktari amemshika mtoto ili aweze kumtibu pia mama yake anamshikilia ili asiweze kuumia.

Huku kunawaka moto kubwa sana inaonekana moto hii inatokea kighafla kwa sababu watu wa kusima moto wameweza kufikia hola moto inaendelea kuwaka.

Hapa ni kwenye hospitali ya kutibu watoto , naona daktari mwenye anampa dawa mtoto kupitia mdomoni mama yake amesimama ameshikilia rununu kwenye mkono wake.

Huku ni kwenye hospitali. Ni hospitali kwa sababu naona daktari mwenye anahudumia mgonjwa mwenye anaonekana kuumwa na jicho au macho.

Huyu mama anaonekana ameshikilia kitu fulani kwenye mikono yake mbili. Mama huyu anaonekana ako na furaha. Meno yake nyeupe shati lake mahali.

Huyu ni daktari. Daktari huyu anaonekana kupima dawa kwenye siringi. Amevalia kofia nyeupe. Ameshikilia dawa kwenye kulia.

Hapa ni kwenye hospitali, hospitali huu ni mahali ya macho au jicho la mgonjwa, anaweza kutibiwa wakati anaumwa.

Hapa kuna mtu ambaye ako shambani anaonekana kuweka dawaau maji kwa mimea yeke hili aweze kupata mbegu nzuri sana.

Hapa ni kwenye hospitali. Kwenye kulia ni mama daktari mwenye kushoto ni daktari mwanaume katikati ni mgonjwa mwenye amelala anaonekana kuumwa na jino au meno.

Hapa kuna watu ambao wamepuga foleni na mitungi za maji, inaonekana hapa kuna jua kali sana, ni kiangazi, hakuna mvua, watu wamekuja kuchota maji kwenye mahali fulani mahali kuna maji.

Hapa ni penye hosipitali, kwa sababu kuna dakitari mweye amevalia sare za udakitari mwenye anaonekana kumtibu mama moja mwenye amekaa kungojea.

Hawa ni watu wamepiga foleni kubwa sana, wanaonekana kuwa ni watu wameweza kukuja ili waweze kupata msaada wa watu ambao wamejitolea kutoa msaada huo.

Huyu ni mtu ambaye anaonekana anafanya kazi ya kuivuruta. Hii na kazi yake inafanywa wakati ambaobgari haiwezi ikapita

Watu hawa wanaonekana wamehuduria hapa waweze wapate jambo fulani au kutoa kila maoni. Wanaonekana kuna jambo fulani wanaipanga.

Hapa inaonekana kuna kupewa dawa na madaktari kuwapa watoto kwa sababu kuna mama mwenye ameshikilia mtoto wake ili aweze kupewe dawa.

Hawa ni watoto watatu ambao wanaonekana wako kwenye msitu sababu nyuma yao kuna miti mingi inaonekana mikono yao yamechafuka na matope.

Huyu ni mama anaonekana kusafisha mkono wake kwenye mfereji ya maji anaonekana kuwa amecheka ako na furaha akisafisha mkono wake na maji.

Katika mkononi mwanamke huyu ameshikilia dawa. Hizi dawa ni za kukunywa covid ambayo ilitoka Kenya mwezi wa sit...

Hizi ni dawa ambazo zinatumika kama vitamin tatu. Hizi dawa zinaonekana zimemwakika au imetoka kwenye mkebe yake. Inaonekana inataka kutumiwa na mtu fulani au kitu fulani.

Mama huyu anaonekana alikuwa amekuja hospitali kwa ajili ya kuzaa mtoto wake. Kwa sasa amezaa mtoto wake, ameshikilia kwenye mkono wake.

Hapa ni kweye hospitali kwa sababu inaonekana mtu huyu amevalia nguo za watu wa hospitali. Anakaa na mtu amekuja kufanywa maswali.

Huyu anaonekana kuwa ni daktari anaeleza au anaulizia mtu huyo mama wa mtoto mwenye amelala kuwa anaumwa na wapi na ilianza kivipi.

Huyu ni mama amekuja hospitali kwa ajili ya kuzaa mtoto, hapa inaonyesha kuwa amezaa mtoto wake kwa utaratibu na kusaidiwa na madaktari.

Hawa ni watu wako kwenye hospitali hapa mbeleni kuna daktari na mama ambaye ameshikilia mtoto anaonekana mtoto anatibiwa, hapa ni kwenye mahali watoto wanakuja kutibiwa wakati wa kuzaliwa.

Hii ni mkebe ya kuunda dawa, dawa hizi ni za kumeza wakati unaumwa na ugonjwa fulani ambayo wanaelezwa na daktari.

Katika picha hii naona maasai na mtu maasai kabila wa maasai moja na daktari, ananonekana kuelezewa dawa anayopaswa kutumia anaonekana kuwa anakuwanga mgonjwa.

Hapa ni kwenye hospitali naona madaktari wawili moja kushoto mwingine kulia mwingine hapa ni mwanaume mwingine mwanamke katikati yao kuna mgonjwa ambaye anaoneka anaumwa.

Hawa ni wanawake watatu. Mwingine hapa mbele anaonekana kuonyesha kifaa cha kuitumia. Anaonekana kuwa amefunga kichwa yao na suka.